Kunaonekana kuwa ng'ombe na mkulima na huyu mkulima anapiga dawa kwa ng'ombe katika zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe mwingine, labda anangoja kupuliziwa dawa.